Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, ambapo mimea midogo inakua kwenye vyombo vyeupe vilivyopangwa. Maji yenye virutubisho yanatiririka ndani ya mfumo yakilisha mizizi ya mimea.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo ambapo mimea inakua kwenye mabomba meupe na kijivu. Ni ya kijani kibichi, imepandwa katika ngazi tatu tofauti. Inatumia maji yenye virutubisho.

Shamba kubwa la mboga linalotumia mfumo, usiotumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliopngwa kwa safu ndefu. Majani ni mabichi yanaonekana safi. Hali ya hewa ni nzuri, na jua linaangaza, inaonekana ni bustani ya kisasa yenye tija.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, mmea midogo inaonekana kwenye chombo maalum. Bomba yeupe inaonekana ndani, ni njia ya kisasa ya kukuza mazao bila udongo.

Mmea wa mboga uliopandwa kwa mfumo usiotumia udongo. Imekua kwenye kikombe cheupe kilichowekwa kwenye bodi yenye matundu. Mizizi nyeupe na mmea inaonekana ikininginia chini. Majani ya mmea ni mabichi na yamechana. Inaonekana ni bustani ndogo ya nyumbani au mradi wa kilimo.

Mkulima kwenye nyumba kubwa ya kitaalum amevalia kofia ya kijani na shati la mistari. Nyuma yake kuna mimea inayokua kwenye mabomba meupe. Anaonekana ametulia akisimama karibu na mazao yake.

Mfumo wa kilimo kisichotumia udongo. Mimea midogo inakua kwenye vyungu vidogo vilivyopangwa kwenye nguzo ya kijivu. Baadhi ya mimea ina majani machanga, na neno cabbage limeandikwa kwenye nguzo. Chini kuna daftari na mimea mingine midogo.

Mizizi ya mimea imetundikwa kwenye kikapu cheusi, ikielea ndani ya maji yanayochemka. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo bila udongo. Inaonyesha teknolojia mpya ya kilimo.

Kilimo cha mfumo usio tumia udongo. Majani mabichi yana kuwa ndani ya beseni nyeusi. Chini yake kuna ndoo nyeupe labda ikiwa na maji yenye virutubisho. inaonekana yenye afya na kustawi vizuri.

Rundo la vitunguu jekundu linaonekana. Vimetapakaa kote vikijaza eneo lote. Mkono unaonekana ukiongeza vitunguu zingine kwenye kreti ya blue. Hii inaonyesha mavuno mengi au uhifadi wa mazao. Vinaonekana safi na vimeiva tayari kwa matumizi au usambazaji sokoni.

Mkulima anaangalia nyanya zake kwenye bustani, ametabasamu akionyesha kuridhika. Nyingi bado ni changa zina rangi ya kijani, zimetundikwa kwenye kamba ili kukuwa vizuri. Huu unaweza kuwa mfumo wa kilimo cha kisasa au shamba la biashara.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi wana rangi ya kahawia na nyeupe. Wanakula chakula kilichowekwa mbele yao. Miundo ya chuma imetumiwa kuwatenganisha. Wengine wameinua vichwa vyao huku mmoja kila kwa bidii. Hali inaonekana kuwa ya utulivu na wanajishughulisha na kula.

Ng'ombe wengi wenye madoa meusi na meupe wamejazana ndani ya banda kubwa. Wamelala na kusimama, wengine wamefungwa kwenye vibanda maalum, linaonekana kuwa na paa la nyuma.

Mboga ndani ya nyumba ya kitalu. Mbele kabisa kuna mimea michanga yenye majani makubwa mabichi yaliyo na afya yanaashiria ukuaji mzuri ndani ya shamba hili ambalo ni la kisasa la kilimo cha viwandani.

Bustani kubwa ndani ya nyumba ya kitalu. Mimea ya kijani imepandwa kwa safu ndefu. Paa la chafu limeonekana wazi likiruhusu mwanga, inaashiria kilimo cha kisasa cha mazao hapa jijini.

Shamba la nyanya zenye rangi tofauti, baadhi zikiwa bado mbichi za kijani na zingine zimeiva nyekundu. Zimefungwa kwenye vigingi na udongo unaonekana kuwa imeandaliwa vizuri, kuna mabaki ya majani makavu.

Uyoga mweupe mwingi unaokuwa shambani. Umepandwa kwenye udongo mweusi ambao umepangwa kwenye safu ndefu ndani ya jengo. Inaonekana ni kilimo kikubwa cha uyoga.

Mama akitembea shambani katikati ya mimea ya mahindi iliyostawi amebeba mkoba mgongoni ikionyesha shughuli za kilimo. Udongo unaonekana kuwa na rotuba na mimea inang'aa kwa kijani kibichi kuashiria mavuno mazuri.

Ng`ombe wengi wenye madoa meupe na meusi wamejipanga safu ndefu ndani ya banda wanakula malisho kutoka kwenye chombo maalum. Wamefungwa kwa utaratibu inaonyesha ufugaji wa kisasa wa ng`ombe wa maziwa. Mazingira yanaonekana safi na yametayarishwa vizuri.

Kuku wengi sana wamejazana ndani ya banda kubwa, linaonekana refu likiwa na nguzo za mbao na taa zilizoninginia. Mfumo wa kulisha unaonekana inaashiria ufugaji wa kibiashara.

wengi wenye madoadoa meusi na meupe wakiwa wamejipanga ndani ya zizi kubwa. Wengi wao wanakula kutoka kwenye malisho yaliyopo mbele yao. Zizi lina paa refu na miundo ya chuma kuashiria shamba la kisasa la maziwa.

Shamba kubwa la mimiea ya kijani labda viazi limo ndani ya chafu kubwa. Muundo wake una mataa meuoe yanayoruhusu mwanga kupita. Unapangwa vizuri.

Mimea midogo iliyopandwa kwa safu, ikiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolala chini. Udongo unaonekana kua umelimwa vizuri, na mabomba yanayoonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mazingira ni ya kilimo, ikionyesha juhudi za wakulima kukuza mazao yao.

Shamba lenye mimea iliyopandwa katika mistari mirefu. Mabomba meupe ya umwagiliaji yamewekwa kando ya kila safu, yakionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kupanda, au umepandwa hivi karibuni.

Shamba lililoandaliwa kwa kilimo, udongo mwekundu umelimwa vizuri kwa mistari mirefu. Kuna mabomba ya umwagiliaji yamewekwa chini, nguzo za nyuma zinasimama wima labda kwa ajili ya wavu. Eneo linaonekana kubwa na tayari kwa kupandwa.

Mimea michanga na mifumo ya umwagiliaji inaonekana wazi. Kuna mabomba ya bluu na mistari meusi yenye matone ya maji. Inaonyesha udongo umepasuka kidogo ishara ya ukame. Inaonekana kustawi kutokana na maji haya. Inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kuongeza uzalishaji.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza. Yanatoka kwa nguvu kutoka kwa kiwango cha chini. Bomba linanyunyizia maji kwenye mimea. Imestawi ikiwa safi na yenye majani mabichi. Udongo umelowa vizuri. Hii inasaidia mimea kukua vizuri.

Mfumo wa umwagiliaji kwa matone katika shamba. Mbomba madogo ya kahawia yamewekwa chini yakipita kati ya mimea na sehemu zenye udongo mtupu. Mingine tayari imekuwa upande. Hali ya shamba inaonekana kuwa na udongo kavu na mimea michache.

Mimea midogo ikioteshwa shambani, kuna mapomba meusi wa umwagiliaji yaliolala chini. Udongo unaonekana wenye unyevu ukiashiria umwagiliaji . Ni mfumo wa kisasa wa kuhakikisha mimea imepata maji.

Kubwa wa umwagiliaji unaonyesha kilimo cha kisasa. Maji yanamwagika sawa sawa kutoka kwenye bomba refu lenye gurudumu nyingi. Inanyunyizia mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Nyuma kuna ardhi kavu, yenye milima isiyo na mimea mingi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone yanadondoka polepole kutoka kwenye bomba cheusi. Kila tone linafikia moja kwa moja mimea. Njia hii huokoa maji mengi, majani mabichi yanaonekana karibu na bomba.

...kubwa la mahindi. Mimea michanga imeoteshwa kwenye mistari mirefu. Bomba refu jeupe linaokana likipeleka maji shambani. Yanatiririka kando ya mimea. Hii ni njia ya umwagiliaji. Anga lina mawingu, labda mvua inakaribia.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanawekwa kando, ya kipitisha maji moja kwa moja kwenye njimimea. Udongo unaonekana kuwa wenye unyevu, kwashiria umwagiliaji unaoendelea. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.